Hapa tunaoana mwanamke mmoja akiwa ndani ya shamba akitafuta sasa hiyo shamba lake vile imekua. Karibu yake iko na mahindi vile tunaoana na vitu vinginevyo ambayo tunaonekana hapa ni nyasi kubwa na parachichi ambayo ameipanda.

Mama mmoja amevaa fulana nyekundu, na kofia nyeupe, akiwa anafanya kazi au majaribio na kitu cheupe kilichowekwa mbele yake. Karibu naye, wapo watu wengine watatu waliovaa makoti meupe na kofia nyeupe, wakimsikiliza kwa makini. Karibuni zaidi, kuna watu wengine waliokusanyika wakitazama na kufuatilia kwa makini kile kinachoendelea.

Hapa tunaona ndizi ambayo imepandwa vizuri ikiwa na laini yake hapo shambani. Tunaona hapo kuna miti ambayo inaitwa kiche vile imewekwa hapo katikati na udongo zake mbele, nyuma zote.

Tunaona hapa shamba la ndizi ambazo zikona nganda mingi sana. Hii nganda tukiona haijakomaa bado lakini huyu jamaa anategeneza sasa shamba lake ili apate pesa mzuri kwa hio ndizi yake vile tunavyoona hapa.

Hapa ni mahali ama soko la ndizi huwa ile ambapo haijakomaa, itauzwa ama watu watanunua wakiwa wameweka pamoja, wakiwa wamekuja wakiwa watatu ambapo huwa wanataka kuuza.

Jamaa mmoja akiwa hapo shambani anamshika ganda la ndizi akiwa anaangalia kama imekomaa ama bado kama haijakomaa. Karibu yake kuna shamba kubwa ambapo inakuwanga ya ndizi vile yeye anavaa kofia.

Hapo kuna ganda la ndizi ambayo imepandwa vizuri, kuna mwanamke ambaye anapanda hiyo ndizi ama anapanga, kuna wengine ambao wanataka kupeleka sokoni hii ndizi. Rangi yake ni kijani, imefika kupelekwa sokoni sasa anapeleka sokoni anangojea gari.

Hapo tunaona kuna jamaa mmoja akiwa ana spray akiwa nasafisha ng'ombe. Vile anaonekana vya huyu ng'ombe ako na chafu kiasi kwa mwili yake. Huyu jamaa hizi ngozi yake anataka klusafisha ili kuleta nafaka na usafi.

Migomba mingi imepangwa pamoja ikiwa na minazi mizito ya ndizi ambazo bado ni mbichi na za kijani mbichi, miundo huu ni kupanga ndizi inayoonyesha kuwa huenda zipo tayari kuuzwa sokoni ama ipelekwe.

Kuna mwanamke ambapo amechukua kitu ama paipu la kijani ambapo huwa anasafisha hiyo ng'ombe. Na ako na chafu kwa huko mwili yake ama ngozi vile tunavyoona akiwa anaeka ndani yake.

Mwanamke, amesimama shamba karibu, na mimea ya migomba, akiwa amevaa blausi ya giza na sketi ya rangi ya cream . Mazingira yanaonyesha ni eneo la kilimo na kuna njia ya kupitisha maji shambani. Nyuma yake kuna nyumba ya matofali na miti ya ndizi imestaiwa vizuri, ikionyesha kuwa ni eneo la kijiji lenye shughuli za kilimo hai.

Mtu mmoja anainua ndizi akiiweka kwenye gari, ni kama ameitoa sokoni anaipeleka mahali kwingine, ndizi hizi hazijaiva kwa vile rangi yake ni ya kijani kibichi na mtu mwingine amesimama akichagua.

Hapo ni mahali shambani ya ndizi na vitu vinginevyo vya kijani. Vile tunaona hapo limetengenezwa vizuri na inataka kuwekwa kupanda mahindi ama vitu vingine vya kama viazi na mboga.

Hii ni mashini ya kuweka maziwa. Tunayoona hapa kuna maziwa ambayo inaendelea, inahesabu hiyo maziwa ambayo inatoka kwa ng'ombe yako, ndio inakuambia sasa ni hiyo hesabu ni hivi na hivi, vile tunavyoona hapa kuna malaini mingi ambazo zinapita huko ndani.

Hapa naona shamba la ndizi ambayo inamea vizuri ikiendela na line vizuri. Sasa hii ndiz vile naona hii ndizi ni kidogo kidogo ambapo shamba inaanza saa hizi vile inaonekana .

Ni ganda kubwa la ndizi ambazo bado haijakomaa zikiwa zimeungana kwa pamoja katika shina moja. Rangi yake ni kijani kibichi ikionyesha kuwa ndizi hizo bado ziko katika hatua ya ukuaji. Zinaonekana zikining'inia kwa pamoja labda zikiwa shambani au mahali ambapo zimevunywa karibuni.

Jamaa mmoja amesimama karibu kabisa sana ng'ombe wake akiwa ameunia mkono wake wa kamba. Anashika anao ufanya jambo lake karibu na mnyama huyo. Ameketi boti ndevu za maji zikionekana hizo kazini ndani ya banda au zizi. Inaweza inazanafanya usafi ,angalia afya ya unyama au angalia mazingira za shughuli ya kukamua.

Kuna jamaa mmoja anaweka hapa kamera akiwa anaangalia kitu ambayo inaingia shambani lake la ndizi. Ndizi bado saizi ndio inamea. Vile tunaona ndizi ni kidogo kidogo haijakomaa bado ama haijatoa matunda vile tunaona.

Hapa kuna ganda kubwa la ndizi ambapo tunayoona hapa, yanataka kuanguka ama bado haijakomaa, inapelekwa tu sokoni, ili ikatwe hiyo ndizi vile tu ndizi itaenda kuanguka.

Ganda la ndizi ambapo imefungwa karatasi ambayo bado haijakomaa. Na ndizi tukiangalia hivi hii ndizi ni kubwa kubwa inaeza enda sokoni ama iuzwe ama bado haijakomaa ili iwekwe karatasi.

Wanawake Kadhaa wamekusanyika kushirikiana kugawa chakula kwenye vyombo vya plastiki vya kijani na bluu. Mmoja wao anaminia chakula kwa kutumia kijiko kikubwa huku wengine wakishikilia sahani. Mazingira ya shughuli yanaonyesha mshikamano na kusaidiana huenda ni wakati wa hafla ya kijamii.

Kuna wanawake watatu ambao wanafanya kazi wakiwa wanaweka ndoo ya maziwa karibu yao kila mmoja akiwa anasema anataka kupima maziwa anataka kuenda nayo hiyo maziwa yake kupeleka sokoni.

Hapa naona ganda la ndizi ambapo huwa zingine imekomaa na zingine bado haijakomaa na kuwa rangi yao majana na rangi la kijani. Ambapo huwa mkono ameshika huu jamaa vile tunavyoona ameenda kutoa hapo sokoni ama shambani.

Naona hapa shamba la ndizi ambapo huwa ndizi yao ni kijani sana. Vile inavyo huwa iko na ganda la ndizi matunda zao bado haijafika ama haijakomaa. Bado inakaa malaki sasa shamba lao.

Hii ni mahindi ambapo yanatakana kuuzwa. Vile tunajua hii chakula ni chakula cha kueka hapo kwa barabara ili waende kuchoma. Hii ni mzuri sana. Vile tunaye jua tunapendanga sana kukula.

hapo kuna ganda la ndizi ambayo inataka kuanguka ikiwa ni kidogo kidogo sana. Imekosa maji na imekua na haijakomaa bado vile tu iko mbichi na kidogo kidogo sana. Vile tunavyo ona hii ndizi haina maji.

Vile inaonekana hapa kuna mzee ambaye anakamua ng'ombe akichukua ndoo. Vile tunavyo ona mzee ni kipara, na hiyo ng'ombe ambayo anakamua, tunaona ni ile gradi. Ako na ndoo ambaye amejaza sana akiwa hio maziwa yoote ameleta kwa huyo...

Hii ni ng'ombe ambaye ako na ungonjwa ambapo huwa unaletanga wadudu wakiwa wamekula hii ng'ombe anakaa kama vitu ambavyo inafurafura kuwa.

Kuna ng'ombe ya gredi ambao wanakula pamoja kitu ama yenye imewekea nyasi kwa tire wakiwa wanaangali ama wakiwa wanatazama kwa hiyo camera ambapo imechukua hii kitu. Vile tunavyo ona wanakula vizuri wakiwa mdomo yake.

Hapo ni shamba la ndizi. Ndizi ambayo imekua refu refu zikitoshana na miti hapo ikiwa inaenda hapo alama yake chini vile inavyoonekana haina haijakomaa bado haina matunda. Ni ndizi ambayo imekosa maji.

Hapo tunaona mashini ambayo inaleta maziwa kutoka matiti ya ng'ombe na ambaye ni teknolojia yake, sasa vile inaonekana, mbeleni tulikuwa tunakamua na mkono lakini siku hizi wameleta hii mashini ambayo inaleta hii maziwa vile inaonekana.

Mtu anaendesha pikipiki barabarani huku amebeba mitungi mikubwa ya maziwa pande zote. Hiii ni njia ya kawaida ya kusafirisha maziwa kutoka mashambani hadi sokoni au viwandani kwa ajili ya usindikaji vile tunavyo ona.

Tukiangalia hivi, tunaona mzee ambaye ako ndani ya shamba la mahindi, akiwa na hiyo mahindi. Anatuonyesha hapa vile hiyo chakula ni nzuri ama iko na nafaka. Sasa picha, anatazama hapo mbeleni akiwa anatuonyesha.

Hapo unaona, kuna maziwa na ng'ombe ambayo imwekwa iyo tenki. Vile tunavyoona kuna watu wawili ambao wanaweka sehemu ingine, wanataka kutengeneza kuwekwa makaratasi ili iende sokoni , inatakikana iekwe vile...

Mchungaji amesimama karibu na banda la ng'ombe akiwa amevaa sweater na kaptura, huku akinyunyizia maji au dawa kwa kutumia bomba refu, ng'ombe wamesimama ndani ya uuzio wa mbao wakionekana watulivu.

Hapa ni mahali pa kueka ng'ombe ili ikule chakula yake hapo ndani na maji na vitu vingine. Hawa watu wamekujia kuangalia hii ng'ombe ama kuenda kununua. Sasa hapa ni soko la ng'ombe ambayo inaitwa zero grazing .

Hapo tunaona ganda la mafuta ya maziwa ambapo imewekwa spoon vile inaonekana imechukuliwa na inaonwa ama inaangaliwa vile iko kama ni majimaji ama ni safi.

Mwanamke mmoja anaonekana akiwa amevaa mavazi meupe ya kazi pamoja na kofia na kile kitu kivaliwa kwa kichwa. Anafanya kazi ya umakini alioyetengezwa kitu kutumia kifaa kirefu chenye umbo la chuma inaweza kuwa mashini au kifaa cha kimanani kilicho tumika kutengeza bidhaa maalum. Mandari yanaonyesha mazingira ya kazi inaonekana ni viwandani ambapo wanawake pia wanashikili shughuli za.

Vile tunayoona hapa kuna jamaa ambaye anakamua ng'ombe akiwa na ndoo akichukua hio maziwa anapeleka sokoni hili aende kuuza ama kupata pesa isipokuwa haya maziwa.

Jamaa mmoja yuko kwa shamba la ndizi lililokomaa. Anaonekana kulichunguza kwa makini labda kudhibitisha kuwa limefikia wakati wa kuvunwa. Mazingira ya shamba ni ya kijani kibichi na ndizi zinaonekana zenye afya. Huu ni mfano wa kilimo cha ndizi.

Mizabibu mikubwa ya ndizi imapangwa tayari kwa mauzo ya kusafirishwa sokoni. Ndizi ni zao muhimu za chakula na pia chanzo cha mapato kwa wakulima wengi hasa maeneo ya mashambani. Ndizi hizi zinaonekana bado changwa, lakini tayari baadhi zimeanza kuiva.

Huu ni mtindi uliotengenezwa kuwa mgando au ches ya kienyeji, ikichugwa kwa kutumia chujio la plastiki lenye wavu wa chuma, unaweza kuona maji yameanza kujitenga na sehemu iliyoganda na vyombo vinasaidia kutoa maji ya zaidi ili kupata maziwa mazito au jivini laini.

Hapa naona gandi la mahindi ambapo imechomeka. Vile inavyokuwa hapa, hii matunda yake kuna wadudu ambaye imekula. Sasa vile tu wamekula, hii kitu imekuwa imeharibika na iko kwa hapo sasa inataka ikatwe.

Hapa mimi naona ndizi ambayo imepangwa. Ndizi ambayo haijakomaa vile tunaonavyo imekatwa saa hizi ikiwa rangi yake ni rangi ya kijani. Inataka kupelekwa sokoni vile naona mimi. Anaongojea gari wamepanga vizuri.

Hapa ni mahali ya kutengeneza nyasi zikiwa imetengenezwa ikiwa boksi boksi vile inavyo takikana. Imepangwa zote zimewekwa pamoja zikiwa zinakaa rangi ya majano baadae itakuwa rangi ya kahawa.

Hapo kuna watu kadhaa, ambapo wameweka mahindi chini wakiwa wanatengeneza vyakula ambavyo vya kukula waweke kwa gunia ama waweke nyumbani vile itakuwa wapike kila siku wakule.

Tukitazama hivi tunaona mwanamke mmoja mweupe na watu wawili wanaume ambao ni weusi, wakiwa wanafanya experiment na moto hapa sasa, wakiwa wameweka, kama kupika kitu sasa.

Kuna ganda la ndizi, ambazo zimekuwa kubwa na yenye bado hazijakomaa, zinaweza pelekwa tu sokoni, vile tunavyoona karibu ianguke na imekuwa kubwakubwa vile ni refu sana na tunayoona.

Watu kadhaa wamesimama wakihudumiwa kwenye mashini ya ATM ya maziwa katikati duka lao huitwa Destiny Dairies . Hii ni njia ya kisasa kuuzwa maziwa ambapo wateja huleta vyombo vyao nakujaza kias wanachotaka. Mashine hii husaidia kupunguza upotevu wa maziwa na pia na hii ni rahisi kwa wateja kununua kwa bei naafu

Hapa tunaona mganda ama mafuta ya kutoa kuenda maziwa ya ng'ombe. Tunaye ona hapo imekuwa rangi ya majano ama rangi jeupe ambazo zimeingiana huko vile tunavyoona imewekwa kwa bakuli.

Hapo tunaona ni ndizi ambayo imekomaa. Kuna mama mmoja akiwa anakaa huko akiwa anauza hiyo ndizi. Hapa ni sokoni. Kuna mteja mmoja amekuja hapo akiwa anataka hiyo ndizi kununua ama vitu vingine apeleke nyumbani.

Mwanaume mwenye tabasamu ameketi mbele ya meza akiwa ameshika ndizi mbichi mkononi mwake pembeni yake kuna kikapu kidogo chenye ndizi zaidi na bakuli za plastiki ya blue anayeonekana yuko katika mazingira ya ndani na anaweza kuwa anafundisha kuelezea jambo kuhusu ndizi hizi.

Hapo kuna ndizi ambayo imepangwa vizuri ikiwa ina rangi ya kijani. Inataka kupelekwa sokoni. Na vile naona hayajakomaabado ni ile ya kuuza tu ya kupeleka sokoni. Vile inakaa hii ndizi ni kubwa kubwa ambaye imetoka shambani vizuri imepata maji mzuri.

Muuzaji wa maziwa ambayo inakuanga ikienda sokoni. Jamaa mmoja ako na pikipiki, anaenda hiyo na hiyo maziwa, mwingine akiwa anachotewa hiyo maziwa vizuri hapo karibu na njia akienda sokoni.

Hapo tunaona ni ndizi ambapo haijakomaa bado ambaye imepangwa. Inaenda hii sokoni imetoka shambani la ndizi ambapo ndizi yake ambao ni kubwa vile tunavyoonekana, na mtu ambaye anapanga hiyo ndizi.

Ni mahindi ambapo majani yake imekula wadudu wengi ambapo hua inaharibu ikikula itakuwa itoa yote. Vile inavyokuwa hii wadudu hawawezi toka kwa hiyo mahali ili iweke sumu ama vitu vingine.

Hii ni shamba la ndizi tunayoona, hii shamba ya ndizi imemea vizuri na ina manufaa mazuri katika jamii, inapelekwanga soko wakiuza lakini bado hii haijakomaa ama haijaleta matunda.

Hapo vile tunavyoona kuna miti mingi ambayo nursery ya kueka kitu nyeusi hapo chini yake ambaye imepangwa vizuri ikiwa inataka kuanza kumea vizuri, kuna rangi za kijani vile inaonekanavyo.

Tunaona hapa, kuna jamaa mmoja akiwa anakamua ngombe amefunga kamba hapo kwa mguu yake nyuma. Tunaona ngombe inakamata ama anaangilia yeye na inatazama vizuri.